Lango la kuingia katika chuo hiki limejengwa kwa rangi ya creamu na nyeupe likiwa na maandishi yanayo onyesha jina la tasisi. Njia mbili za zege zinapita upande wa kushoto na kulia wa kibanda kidogo cha mlinzi.

Uwandani mchezo wa mpira unaendelea kwa furaha kubwa. Vijana wawili wenye ulemavu wa miguu wanashindana, wakitumia vikongojo vya msaada. Mmoja amevaa jezi la machungwa mwingine yuko katika sare ya njano.